Meza na kiti za darasa zinaonekana. Meza hiyo inaonekana imepitwa na wakati na inaonyesha doa za kutu na mikwaruzo. Kiti kimoja kiko nyuma ya meza. Kuta nyuma yake zina rangi nyeupe na zenye doa ya ukungu au uchafu. Drips za madirisha ni ya rangi ya zambarau.

Wanadada wawili wameshikana mikono wanaonekana kukimbia, mmoja amevaa miwani, watu wengine wawili wameketi kwenye viti na mmoja kusimama nyuma yao wakitazama kando. Mwanadada mwingine mmoja aliyevaa manjano anaonekana kusimama nyuma ya kiti huku nyuma kunaonekana na mtu mwingine aliyevaa shati nyekundu akitembea.

Kurasa hizi zinaonyesha somo la usafi wa mwili na mavazi. Juu kuna mchoro wa watoto wakifanya shughuli kama kuoga, kusafisha kucha na kuvaa nguo safi jambo linaloonyesha jinsi ya kujitunza kiafya. Chini kuna picha ya nguo safi kama fulana, sketi na kaptura pamoja na sabuni zikiashiria umuhimu wa kusafisha na kuvaa nguo safi.

Hawa ni wanariadha wa team Kenya wakiwa kwenye gwaride la ufunguzi wa mashindano ya kimataifa: huenda ni paralympics . Wamevalia mavazi ya rangi nyekundu yaliyo na mapambo ya kiafrika baadhi wakiwa kwenye viti vya magurudumu wakibeba bendera ndogo za Kenya. Wanaonekana wakiwa na furaha tele.

Hili ni jengo la kifahari lenye usanifu mzuri wa kisasa, liko na ukumbi wa ju unaotoa muonekano wa kuvutia nguzo imara na mazingira safi yaliyo na mimea ya kupendeza. Mandhari yake ya mbele inaonyesha usafi na utunzaji bora wa mazingira.

Majengo ya shule au kituo cha watoto yanaonekana yakiwa na kuta nyeupe zilizochorwa picha za wanyama kama: twiga, simba, pundamilia, na tembo. Mlango mwekundu wenye mabao unaonekana upande wa kushoto. Kuna ua lilizozunguka vizuri lenye mistari ya mchongoma midogo.

Mwendesha baiskeli aliye na ulemavu anaonekana akiwa na sare kamili ya michezo; kofia ya usalama kichwani na miwani ya jua. Anapiga baiskeli barabarani. Baiskeli ni ya kisasa, rangi ya kijanikibichi na mazingira ya nyuma yana mimea mingi ya kijani na miti kuashiria eneo la asili au barabara ya mashambani.

Mchezaji wa mpira wa miguu mwenye ulemavu wa mguu moja anaonekana akiwa uwanjani. Amevaa jezi ya timu ya taifa ya Kenya anatumia magongo maalum ya michezo na anaonekana tayari kashughulika na mpira uliopo mbele yake. Hii inaonyesha ushiriki wa watu wenye ulemavu katika miochezo ya ushindani wa ari ya uzalendo.

Mwanadada aliyevaa shati iliyoandikwa Kenya ameinua kibao ambayo imeandikwa, Paris 2024 Qualified. Anaonekana kuwa na tabasamu zuri kwenye uso wake kana kwamba yeye ndiye mashindi.

Shule inayoitwa Amani Boarding English Medium Primary School ni shule ya msingi ya bweni inayotumia lugha ya kiingereza kama lugha ya kufundisha. Mbele ya jengo kuna bendera ya Tanzania na mazingira yanayoonekana kuwa safi na yenye bustani ilyotunzwa vizuri.

Hii ni korido na ni njia ya nje la jengo yenye paa la mabati. Kuna nguzo za chuma ambazo zina nguvu na kusaidia kuimarisha paa. Ukuta ni wa rangi nyeupe na kuna mlango mwekundu unaoelekea ndani ya chumba au ofisi. Picha hii inaonyesha sehemu ya jengo ambalo linaweza kuwa shule, hospitali au ofisi. Eneo ni safi na lina mwanga wa kutosha kutoka pande zote.

Mwanaume aliyevaa suti ya buluu ya giza na tai ya rangi ya samawati amesimama mbele ya kipaza sauti akizungumza. Nyuma yake kuna bango la manjano lenye nembo na maandishi ya Kenya Institute of Special education. Inaonekana ni kituo rasmi au hotuba ya kitaasisi.

Jengo hili ni la ofisi ya utawala wa shule ya msingi Kwa Jomvu. Jengo limechorwa na rangi za kijani na nyeupe na lina nembo ya shule pamoja na kauli mbiu isemayo elimu ni maendeleo. Jengo hili lina madirisha yenye chuma za usalama na karibu kuna njia ya kuingia.

Kocha anatoa maelekezo kwa wachezaji wawili waliovaa sare za michezo na kutumia magongo ya kutembelea. Wako uwanjani kwenye mazoezi na viti vya watazamaji vinaonekana nyuma vina rangi ya kijani na nyekundu hii inaashiria timu ya soka ya watu wenye ulemavu inayofanyiwa mafunzo.

Jengo hili ni la shule ya msingi ya Amani likiwa na maandishi ya Hon Ramadhan Kajembe Block juu ya madirisha. Ukutani kuna ramani mbili zilizochorwa. Upande wa kushoto ni ramani ya eneo la Pwani ya Kenya na upande wa kulia ni ramani ya dunia. Pia kuna nembo ya shule juu ya maandishi. Muonekano huu ni wa shule ya kiserikali ukiwa na lengo la kielimu na kuhamasisha maarifa ya kijiografia.